Katika shamba la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ng'ombe hawa wanaonekana kusubiri kukamwa mmoja akiwa anakamwa na mashine ambayo inatumika kuwakama ng'ombe.

Ni katika shamba la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wanaonekana kukamwa pamoja na wahudumu ambao wanawashughulikia.